Mfumo wa kilimo cha geopolics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo na safu za mabambo meupe yanayofanana na mabomba yaliyopangwaa kwa usafi. Kila bomba lina matundu na ambapo mimea hasa bomba nyingine zina majani makubwa na kijani kibichi.

Mifumo wa kilimo ya haidroponics ambapo mimea inakuzwa kwa kutumia maji yenye virutubisho, badala ya udongo, mfumo huu umetengenezwa kwa kutumia mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa ghorofa tatu ya kushikilia mimea midogo mbalimbali.

Mfumo wa kilimo wa geopolics ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe. Mmea mmoja wa kijani uliosarifu zaidi unaonekana wazi ukiwa umepandwa kwenye sufuria ndogo nyeusi iliyowekwa ndani ya bomba.

Mwanaume akiwa ndani ya chafu akishika trei iliyojaa miti midogo ya mimea labda ya mboga, ana ndevu na amevaa shati la mraba, nyuma yake kuna mashamba makubwa ya miti mingi midogo iliyopandwa ardhini.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huu una mabomba meupe makubwa yaliyopangwa kwa usawa katika ngazi kadhaa yaliyoshikiliwa na fremu ya mbao au chuma chenye rangi ya kahawia.

Mfumo wa hydroponics ambapo mimea inalimwa bila udongo badala yake inakuwa katika mapomba meupe makubwa yaliopangwa kwa safu ndefu, kila pomba linamatundu ambapo mimea michanga enye majani ya kijani kibichi limepandwa.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ndani ya chafu. Mimea mingi hasaa sana za kijani kibichi vikuwa vimepandwa, kwenye miundo mirefu meupe inayoninia wiru, mimea imepangwa kwa safu ikiwa ikitoka kwenye matundu yaliyochongwa kwa miundo hiyo.

Mfumo wa kilimo cha bustani wima au bustani ya kijani container ambapo salad ya kijani kibichi imepandwa. Mimea hii imekuwa ndani ya container ya pastiki lililorekebishwa ambalo lina sehemu ya chini ya blue na sehemu ya juu nyeupe iliyo na matundu ya kupandia.

Mfumo wa hydrophonics au kilimo bila udongo ambapo mizizi ya mimea inakua ndani ya maji yenye virutubishi. Hii inaruhusu mimea kukua bila kutumia ardhi. Kuna kikapu kidogo cha rangi nyeusi kilichoundwa kwa plastiki au nyezo zingine za matundu amacho kimeshikilia zigo la mmea.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic kuna miundo ya mabomba meupe yaliyo pangwa kwa ghorofa tatu na ndani ya matundu ya mabomba hayo mimea ya salad au mboga nyingine za majani zimepandwa.

Mfumo wa bustani ya Hydroponics labda kwenye roshani au paa la jengo kuna miundo mbali mbali iliyotengenezwa kwa mabomba meupe ambayo inamatundu yanayoonekana kama maeneo ya kupandia mimea. Kulia kabisa kuna mfumo ulio na bomba yaliyo lala chini na taa za rangi ya samawati.

Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Kuna safu ndefu za mabomba meupe yenye matundu na ndani ya matundu hayo, mimea ya salad au mboga nyingine za majani, zimepandwa. Kuna aina mbalimbali, za mimea.

Mfumo wa hydroponics ambao unachanganya ufugaji samaki na kilimo cha mimea bila udongo. Container kubwa jeusi lenye mimea mbali mbali ikiwemo mimea ya viungo kama parsley na dragon na labda hata mimea midogo ya matunda.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics . Kuna mimea inayoonekana kama sarat ikiwa imepandwa kwenye vikapu vidogo na mizizi yake mirefu mieupe ikiwa imetumbukiwa kwenye maji yenye virutubisho ambayo yamehifadhiwa kwenye tangi la buluu. Mfumo huu unaonekana kuwa umejengwa kwa wino.

Mfumo wa kilimo wima labda ndani ya nyumba au kwenye chafu yenye kudhibiti wa mazingira. Inaonekana kuwa mfumo wa haidroponiki ambapo mimea hupandwa katika masomo na kulishwa virutubisho bila udongo. Kuna paneli kubwa ya mbao au nyingine iliyo na masomo mengi.

Mmea wa mboga uwezekanao mkubwa ni aina ya kabeji au mchicha uliopandwa kwa kutumia wa hydrophonics . Mmea huu unamatawi makubwa ya kijani kibichi na umewekwa kwenye kikombe cheupe cha plastick .

Shamba kubwa la kuku lenye maelfu ya kuku weusi waliojaa sakafuni. Kuna idadi kubwa sana ya kuku weupe waliotawanyika kote kwenye sakafu ya banda. Kuku wengi wao wanaonekana wameketi au wamesimama wakionyesha kuku wanazalishwa kwa ajili ya nyama.

Mwanaume aliyevalia kofia koti la kijivu au nyeusi na suruali ya jinsi akiwa amevaa buti za mvua amebeba begi la mgongoni lenye rangi ya kijivu na nyeupe ambayo inaonekana kua na vifaa au bidhaa inaonekana akitembea kwenye njia ndogo.

Ndani ya chafu kubwa yenye muundo wa chuma cha kioo iliyojaa mimea ya kijani kibichi. Huu ni mfumo wa kisasa labda wa kilimo wa bustani au mboga za majani inayotumia teknolojia, vizingiti na mazingira ukuaji.

Kuku wadogo wengi wakiwa wamekusanyika ndani ya banda la kuku linaloonekana kuwa ya kibiashara. Kuna idadi kubwa sana na vifaranga wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Kuku wengine wakiwa na rangi ya manjano iliyofifia.

Eneo kubwa la kilimo cha bustani chini ya chumba refu la plastiki ambapo kuna mistari mirefu ya mimea ambayo iliyopandwa kwa utaratibu na baadhi ya matunda mekundu yakiwa yameanza kuonekana. Udongo kati ya mistari ya mimea umefunikwa na aina ya kitambaa nyeusi.

Shamba kubwa la kilimo lenye mimea mingi ya kijani kibichi inaonekana kama kabichi au mboga nyingine za majani zikiwa zimepangwa kwa safu nadhifu. Ardhi inaonekana kuwa na udongo wenye rutuba. Mbali kuna majengo kadhaa ya mashamba au ghala.

Kitari cha mimea au shamba ndogo iliyofunikwa na wavu wa kivuli unaotumika kulinda mimea michanga. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi yenye majani mapana inayoonekana kuwa imepandwa kwa mpangilio.

Mbele ya chafu kubwa na ndefu ambapo mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa safu ndefu na zilizopangika vizuri. Mimea hiyo inaonekana kuwa na majani makubwa nayo pia ni kibichi sawadi au mboga zingine. Ardhi kati ya safu za mboga inaonekana kuwa na udongo.

Tractor kubwa la kijani likifanya kazi shambani likipita kwenye safu ndefu na zilizopangika vizuri za mimea michanga ya kijani kibichi. Mimea imepandwa kwa umbali sawa ikionyesha usahihi katika kilimo.

Banda kubwa la kuku lililojaa maelfu ya vifaranga wadogo. Vifaranga hawa ni wa rangi ya manjano na nyeupe. Wameenea sakafu yote ya banda. Kwa upande wa kulia kuna mistari mirefu ya vyombo vya kulishia kuku.

Trekta nyekundu la zamani likiwa limesimama katikati ya shamba la mizabibu. Trekta hili linaonekana kuwa na matairi makubwa na injini inayoelekea mbele. Nyuma yake na pande zake kuna safu za mizabibu iliyopandwa ikionyesha kuwa shamba hili ni la kilimo cha zabibu.

Soko kubwa ya vitunguu, kuna aina mbilii za vitunguu zinazo onekana. Upande wa kushoto kuna vitunguu vya rangi ya kahawia dhahabu ,na upande wa kulia kuna vitunguu vya rangi ya zambarau nyekundu. Mtu ambaye anaonekana amepiga magoti, anachagua au kupanga vitunguu kwa mikono yake.

Kiwanda au sehemu ya kupakia nyanya ambao wafanyakazi wanashughulikia nyanya zilizovunwa kwa ajili ya kujipanga au kujipakia. Hali hii inaonyesha shughuli ya usafishaji wa chakula. Kuna idadi kubwa ya nyanya nyekundu zilizokomaa.

Mwanamke akifanya kazi katika shamba la kahawa. Mwanamke huyo amevaa shati jeupe na sketi ya buluu na amefunga kilemba cheupe kichwani. Anaonekana akichuma au kukagua matunda ya kahawa ambayo yanaonekana kuwa ya rangi nyekundu na kijani.

Kubwa la kijani na njano likilima shamba kubwa la udongo. Trekta hilo linaonekana likiwa na jembe nyuma ambalo linafukuwa udongo na kuacha mistari iliyolimwa. Nyuma yake, dereva anaonekana akiendesha trekta hilo.

Wanawake wawili, wakifanya kazi shambani uwezekano mkubwa wa kuvuna na kupanda mimea. Wote wameinama wakishughulika na mimea midogo iliyopandwa katika safu. Mwanamke wa kushoto amevaa nguo za buluu na kijani kibichi.

Ndani ya chafu kubwa ikiwa imejaa mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa mimea ya strawberry . Mimea imepandwa kwa safu ndefu zinazoelekea mbali. Paa la juu vinatengenezwa kwa nyenzo nyeupe labda plastiki au kitambaa.

Banda la kuku lililojaa kuku wengi sana wa mayai, wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia. Kuku hao wameenea chini ya banda na wengine wanaonekana wakiwa kwenye vizimba vya mayai vilivyoundwa kwa rafu, juu yao.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za kabichi. Kabichi zimepandwa kwa safu ndefu na zinaonekana kuwa zimekomaa na ziko tayari kuvunwa. Kila kabichi inaonekana kuwa na majani mengi ya kijani kibichi yaliyojikusanya na rangi yake inatofautiana kidogo.

Shamba kubwa linalonyeshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji kuna safu nyingi za mimmea mdogo labda mazao kama vile maharagwe, viazi na mboga nyingine zilizopandwa kwenye udongo wa kahawia katikati ya shamba kuna pima refu iliyolala chini.

Bustani au shamba ndogo la mimea inayoonekana kama mimea ya strawberry, iliyopandwa kwenye mistari. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliojipanga vizuri. Bomba nyeusi yenye viunganishi vya bluu imelala kando ya mistari ya mimea.

Shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Ardhi inaonekana kuwa nyekundu ikiashiria udongo wenye rotuba. Safu za mirija midogo ya umwagiliaji zimewekwa sambamba kwenye udongo uliotayarishwa.

Shamba ndogo la kilimo likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwenye safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa sambamba na safu za mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Mimea mingi inaonekana ni midogo.

Shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone . Mistari mirefu yamepita udongo uliolimwa vizuri yakiwa yamepangwa kwa usawa. Juu ya kila tuta, kuna bomba jeusi jembamba cha umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari mirefu na iliyopangwa vizuri. Mimea hii inaonekana kuwa na afya na rangi ya kijani kibichi. Mbele ya shamba upande wa kulia kuna tanki kubwa cheusi.

Bustani ndogo au shamba ndogo lilioandaliwa kwa kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kitanda vitatu au vitanda vya mimea vilivyonunuliwa vilivyotengenezwa kwa udongo ulioandaliwa na labda zimezungukwa na kinge za mbao.

Shamba kubwa linalonyuyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji. Kuna mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikionyesha kuwa shamba hilo linalimwa. Upande wa kushoto kuna vinyunyuzi kadhaa vilivyorusha maji hewani.

Shamba lililolimwa vizuri lenye safu ndefu za mimea, michanga na mifumo ya umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Kuna mimea midogo michanga yenye majani mabichi angavu.

Chafu kubwa ikiwa imejaa mimea ya pilipili hoho ya rangi ya njano . Mimea hiyo imepangiliwa kwa safu ndefu na kila mmea unaonekana ukiwa na pilipili nyingi zilizokomaa. Kuna njia nyembamba ya udongo katikati ya safu za mimea ikionyesha nafasi ya kupita.

Shamba lililolimwa vizuri likiwa na mimea michanga inayoonekana kama mahindi iliyopandwa kwa mistari. Mifereji midogo ya maji yanatiririka kwa kasi ndani yake. Upande wa kulia kuna bomba jeusi na maji yanaonekana yakimwagika kutoka kwenye bomba hilo.

Shamba lililolimwa vizuri likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyuzia. Mimea yenye majani makubwa labda mboga kama vile kale au kabichi linafunika sehemu kubwa ya chini . Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na ya rangi ya kijani kibichi.

Mfumo wa umwangiliaji wa matone uliowekwa karibu na mmea mdogo amvao ni mchanga wenye majani makubwa ya kijani. Chini kushoto kuna ua ndogo la njano linalonekana likionyesha labda ni mmea wa tikiti.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Udongo umefanywa matuta marefu na mapana na maji yanaelekezwa kwenye mifereji kando ya matuta haya. Maji yanaonekana yakitoka kwenye mifereji mikuu na kuingia kwenye mifereji midogo kupitia kwenye mabomba marefu yaliyopita.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye udongo mwekundu. Kuna mistari mingi iliyonyooka ya mimea michanga au vipandikiza ambazo zimepandwa hivi karibuni. Labda mihogo au mazao mengine yanayopandwa kwa njia hio.

Safu ya mimea ni changa iliyopandwa shambani. Kila safu ina bomba jeusi la umwagiliaji wa matone likipita kando yake, likiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Mimea hio ina majani ya kijani kibichi na inaonekana inakua vizuri. Udongo unaonekana kuwa huru na umetayarishwa vizuri kwa kilimo.

Shamba ambalo limetayarishwa kwa kilimo kikionyesha mfumo wa umwagliaji wa matone, kuna mistari mirefu ya mabomba meusi yaliyotadazwa ardhini ,na karibu na kila kumba kuna miche midogo michache ya mimea labda vitunguu au mazao mengine iliyoanza kuchipua.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba ndogo au bustani. Bomba jeusi ambayo inaonekana kua lililokubeba maji, limepita kati kati ya mimea midogo na michanga. Kuna matonezi madogo ya rangi nyekundu.

Bustani au shamba ndogo lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikiashiria kilimo . Kila mstari wa mimea una bomba nyeusi la umwagiliaji, ikiashiria matumizi ya teknolojia wa kisasa wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa huru.

Mfumo wa umwagiliaji maji katika eneo la kilimo yenye mashamba makubwa. Kuna mfereji mrefu wa saruji uliojaa maji unaoonyesha wazi mfumo wa kusafirisha maji kwa ajili ya umwagiliaji. Maji ndani ya mfereji yanaonekana yakiwa safi na yanatiririka polepole.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ambayo inaonekana kama mimea ya strawberr am amimea mingine ya matunda ambayo huota karibu n ardhi. Udongo unaonekana kuwa umekuzwa kwa matuta madogo na kuna mistari ya mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa lililolimwa likionyesha safu ndefu za mimea michanga iliyopandwa. Mimea hiyo ambayo inaonekana kuwa ni mboga au mazao mengine madogo imepandwa kwa mpangilio na ina mifumo ya umwagiliaji wa matone iliyowekwa kando ya kila safu ikiwa na mabomba meusi madogo yanayotoa maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, bomba jeusi refu la umwagiliaji linaonekana likipita katikati likiwa limelala chini kwenye udongo. Tone moja la maji linaonekana likining'inia kutoka kwenye shimo ndogo kwenye bomba hilo likiashiria kuwa maji yanatoka na kumwagilia mimea.

Shamba kubwa lililolimwa kwa safu ndefu. Kila safu ina mimea michanga inayochipuka na kati ya safu hiyo kuna mifereji midogo iliyojaa maji ikionyesha mfumo wa umwangiliaji. Kuna mabomba mawili huenda ya chuma yanayochomoza kutoka ardhini .

Eneo la shamba ndogo au bustani likiwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ardhi ni ya rangi nyekundu au kahawia ikiashiria udongo wenye rotuba au udongo wa mfinyanzi. Mashine madogo ya mimea amabyo yanaonekana kuwa machanga na yenye majani mabichi.

Shamba la mahindi lenye mirefu na afya mbele Kuna pomba kubwa jeupe au la kijifu lililo wekwa chini ambao inaonekana kutoka maji yanayoelekea Kwa mimea, maji yanatiririka na kuunda dimbwi ndogo

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Bomba kuu jeusi lenye kipenye kikubwa zaidi linapita katikati. Kutoka kwenye bomba hili kuu, kuna mabomba madogo meusi enye matone yanayotokeza kwenda pande zote.

Shamba kubwa lenye safu ndefu za mimea michanga, uwezekano mkubwa ni maharagwe au mazao mengine yanayofanana. Kila safu ina bomba jeusi la umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ya kijani kibichi kwa safu ndefu. Kitu kinachoonekana wazi ni mfumo wa umwagiliaji ambapo maji yanatiririka kwenye mifereji mikubwa na mabomba madogo ya rangi ya fedha. Yamewekwa yakichukua maji kutoka kwenye mifereji mikuu wa kuyaelekeza kwenye mifereji midogo.